Aliyekuwa raisi mkuu wa Kenya anaonekana kuwa anaandamana na waziri wengine ambao wanaonekana kwenye furaha sana, nyuma ya raisi kuna askari anayeonekana kuwa makini sana.

Wanainchi wa nchi ya Kenya wakiwa wameshika pendera ya Kenya, wakiwa wameinua mikono juu kuashiria kua uenda wanashangilia jambo lililosemwa au jambo wanalolitazama. Wengi wao wanaonekana kua na tabasamu.

Akina mama wamepanga foleni huku wakiangalia mhudumu ambaye anaonekana kuwaelezea jambo kwenye karatasi ambalo mhudumu amelishika. Wamama hawa wanaonekana kuwa makini sana.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani wengine wakiwa wamevaa nguo za Nevi bluu , huku wengine wamevaa mavazi ya rangi nyekundu, mashabiki wameketi kule kando wakitazama mpira huu amabo unaonekana ni wa kuruka juu na kutia mpira kwenye kikapu.

Mashabiki wameshika bendera ambazo zimeandikwa Bandari fans , wengine wakionekana wakishangilia wakiwa wamefurahi. Wengi wamevaa mavazi ya rangi ya bluu.

Mhudumu wa serikali akiwa amevaa mavazi yaliyo na rangi nyeupe na nyekundu anaonekana kumwelezea kijana mmoja ambaye amesimama mbele yake jinsi ya kujaza karatasi ambazo ziko mbele yao.

Mbango hili lina jumbe balimbali. Moja ikiwa Jubilee mbele pamoja. Limeandikwa kwa rangi nyekundu. Kuna mchoro ulioonyesha ndege moja ambaye anonekana kuwa ambebeba tawi, kwashiria chama hicho cha siasa.